Shamba la kisasa la kilimo cha hydroponics inaonekana wazi ikiwa na mimea ya lettuce iliyopandwa kwenye mabomba meupe. Mimea imepangiliwa kwa usawa ikionyesha utunzaji makini na matumizi ya teknolojia ya hali ya juu. Mazingira ya ndani yanaashiria udhabiti wa hali ya hewa kuhakikisha ukuaji bora wa mazao.

Mizizi mirefu na laini inashuka kutoka kwenye kikapu cheusi cha hydroponic . Mizizi hiyo imezama kwenye maji yenye rangi ya kahawia yanayobubujika. Mfumo huu unaashiria mbinu ya kilimo cha hydroponics ambapo mimea inakuzwa bila udongo.

Hapa kuna bustani ya kisasa na ya hydroponics ndani ya green house ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yenye mashimo. Kila mimea unakua vizuri ukiwa na majani mabichi. Mabomba hayo yamepangwa Kwa mistari mirefu na mnyoofu inayoonekana kama mfumo wa kilimo bora, unaotumia maji kidogo na nafasi ndogo, unaofaa kwa kilimo cha mboga cha majani.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic unaonekana. Ukitumia mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa safu nne kwenye frame ya mbao, mimea midogo imeoteshwa kwenye fursa zilizokatwa kwenye mabomba. Kuna pia mifumo ya kumwagilia inayounganisha mabomba ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo.

Mimea miwili enye mizizi mifupi inakua kwenye mfumo ukiwa unafanana na hydroponics . Mizizi inaonekana wazi ikining'inia ndani ya chombo. Kuna pia bomba la kati la miundo mingine ya kusaidia mfumo wa ukuaji. Inaonekana kama bustani ya kisasa au majaribio ya kilimo.

Kilimo cha hydroponic kinaonyeshwa chenye safu nyingi za mimea midogo iliyo pandwa kwenye mabomba meupe maji yanayo endesha mfumo huo yanatoka kwenye tangi kubwa nyeupe ilio wekwa chini mimea inaonekana ni pamoja na aina za lettuce baadhi zikiwa kijani kibichi na zingine za rangi za zambarau.

Mimea ya kijani kibichi kipandwa kwa kutumia mfumo hydroponic , ambapo mabomba meupe yanatumika kama viungu. Mfumo huu wa kilimo kisicho na udongo, unaonekana kuwa wa kisasa na wa ufanisi. Mazingira yanapendekeza kuwa, ni sehemu ya bustani au shamba ndogo la kisasa.

Bustani ya hydroponic yenye mimea mingi, inakua kwenye mabomba meupe. Taa ya grow light linaonekana juu, ikitoa mwanga kwa mimea. Mazingira yote yanaonekana kama chafu ndogo, labda ndani ya nyumba.

Huu ni mfumo wa aquaponics wenye mimea ya kijani kibichi ikiwa kwenye sanduku jeusi juu. Chini kuna tangi lenye maji ya manjano na kamba au vitu vyeusi ndani. Mabomba meupe yameunganishwa kwenye mfumo kuashiria mzunguko wa maji.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki unaonyeshwa ukiwa na mimea midogo ikiwa kwenye mabomba meupe. Chungu kikubwa cha nyeusi na kifuniko cha njano kimekaa chini, kikiunganishwa na mabomba hayo labda kwa ajili ya kuhifadhi maji. Muundo mzima unaonekana kuwa ndani ya chafu au eneo lilifunikwa likionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo.

Mwanaume amesimama ndani ya chafu iliyojengwa na miundo ya chuma na plastiki akiwa amevalia kofia na shati ya milia ya rangi ya machungwa na nyeupe. Nyuma yake mimea ya Jabogeri inakua katika safu za mrija nyeupe zinazoonekana mbali ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydroponic . Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Shamba kubwa la mananasi linaonekana likiwa na mimea mingi iliyopangwa vizuri. Baadhi ya mananasi yameanza kukomaa yakionekana katikati ya majani marefu ya kijani kibichi. Eneo hilo linaonekana kuwa tulivu na lenye ardhi tambarare inayofaa kwa kilimo cha matunda.

Shamba kubwa limejawa na mimea ya kabichi iliyokomaa. Majani yake yakiwa makubwa na ya kijani kibichi. Mimea imepandwa kwa safu ikionekana vizuri. Nyuma kuna miti ya aina aina eneo lenye ukungu au moshi labda kutokana na ukulima. Inaonekana kama shamba lenye mavuno mengi.

Kilimo cha kisasa kinaonekana ndani ya jumba la kitalu ambapo mimea imepangwa kwa mistari mirefu. Mwangaza wa asili unaingia kupitia paa la plastiki la kitalu, ukiangazia mimea iliyopandwa. Hali hii inaashiria kilimo cha bustani au nyanya, labda katika eneo la kilimo cha kisasa nchini Kenya.

Shamba kubwa la mpunga, linaonekana likivunwa na mashine kubwa ya kisasa, inayopakia na kueka kwenye trela. Udongo unaonekana kua na unyevu unyevu, ukiashiria shamba la mpunga yanayohitaji maji mengi. Picha inaonyesha hatua muhimu ya kilimo, ambapo mazao yanavunwa, baada ya kukomaa.

Ona kundi la ng'ombe wenye rangi ya nyeusi na nyeupe, wamejipanga wakila malishe yao yaliyo mbele yao. Wako ndani ya banda labda la kisasa la ufagaji wa maziwa. Kila ng'ombe ana nafasi yake na kuna mfumo wa kulisha unaonekana wazi.

Shamba kubwa la kahawa linaonekana likiwa limejaa mimea yenye matunda mekundu na ya kijani kibichi. Mwanamke mmoja labda mkulima anaonekana akifanya kazi shambani, akionyesha shughuli za kilimo. Mazingira yanaonekana kuwa ya milima au vilima kwa mbali.

Safu za nyanya zilizoiva na ambazo hazijaiva zinaonekana zikimea kwenye mstari mrefu ndani ya chafu. Njia ya udongo inachanganyisha safu za mimea, ikionyesha utaratibu wa kilimo. Mazingira yanaonesha shamba kubwa la nyanya tayari kwa mavuno.

Kuna mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumia vinyunyizio kumwagilia mimea shambani. Mashamba yanaonekana yamepandwa mimea midogo iliyopangiliwa vizuri. Huku maji yakimwagika kutoka kwenye vinyunyizio hivyo. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kilimo, kuboresha uzalishaji wa kutumia maji.

Huu ni mfumo wa mwagiliaji shambani ambapo bomba jeupe limetandazwa katikati ya mimea iliyopandwa. Maji yanaonekana yakimwagika kando ya bomba yakimwagilia mazao. Mazingira ya mashamba yanaonekana chini ya anga safi ya samawati.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopangwa vizuri, linaonekana likinyunyiziwa maji kwa mfumo wa umwagiliaji. Manyunyu ya maji yanaonekana hewani, yakionyesha kua umwagiliaji unaendelea. Mimea inaonekana kua na afya njema na inakua vizuri.

Shamba lililolimwa limejaa maji, huku mabomba meusi ya umwagiliaji ikipita katikati ya matuta. Miti na mimea mengine inaonekana kwa mbali ikionyesha mazingira ya kilimo. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kuhakikisha mazao yanapata maji ya kutosha.

Hapa ni shambani, kuna mimea iliyopandwa na mkulima yenye rangi ya kijani kibichi. Hiyo inaashiria kuwa mchanga huo una mbolea vizuri. Kuna mifereji ya rangi ya nyeusi inayotumika kutumika kunyunyizia maji kwenye shamba.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari inaonekana, ikiwa na maji yanayotiririka kwenye mifereji katikati ya mistari hio. Sehemu ya mifereji inaonekana ikiwa na pofu na rangi nyekundu kidogo, ikionyesha harakati ya maji. Udongo pembeni ya maji unaonekana kua na unyevunyevu na matope, na mimea imepangiliwa vizuri katika safu. Inaonekana kama mfumo wa umwagiliaji shambani.

Shamba kubwa lenye mimema mirefu linamwagiliwa na sprinklers nyingi zinazotoa maji. Maji haya yanasambaa angani na kutua kwenye mimea, yakionyesha mfano mzuri wa umwagiliaji. Mandhari ya kijani kibichi kinainyesha kilimo kinachoendelezwa vizuri.

Shamba kubwa la mimea inamwagiliwa maji kupitia mfumo wa mabomba. Maji inatiririka ardhini na kufikia mimea ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo. Hii inaashiria umuhimu wa umwagiliaji katika kuhakikisha mazao bora.

Shamba kubwa linaonyesha mimea midogo iliyopandwa kwa safu nadhifu ikiashiria kilimo, mfumo wa umwakiliaji wa matone unaonekana wasi na mapomba meusi yakipita katikati mwa mimea udongo unaonekana kuwa mkafu kiasi na mimea inajipua vizuri.

Kuna miche ya mimea ikiwa imepandwa kwenye udongo wenye unyevu ikiwa na mfumo wa matonezi ya maji karibu nao, nyuma ya miche hiyo kuna mimea iliyopandwa mazingira yanaonekana kuwa shamba lililolimwa vizuri.

Mzigo wa umwagiliaji uliojengwa kwenye saruji unatiririsha maji kupitia mashamba iliyopandwa yakionyesha teknolojia ya umwagiliaji. Maji yanaonekana ndani ya mifereji yanasambazwa kwa mimea inayostawi huku mti mmoja mkubwa ukiwa umesimama kwa mbali. Hii inaonyesha matumizi ya umwagiliaji katika kilimo labda katika eneo la ukame nchini Kenya.

Mfumo ya umwagiliaji maji ya matone unaonekana wazi shambani, ikiwa na mabomba meusi yaliyolala chini karibu na mimea. Ardhi inaonekana kuwa na mchanga. Mimea ya kijani inakua kwenye safu, ikiashiria kilimo. Teknolojia hii inatumika kuhifadhi maji na kusaidia ukuaji wa mimea. Inaonekana kama shamba linalotumia umwagiliaji wa kisasa.

Uwanja mpana wenye udongo mwekundu umewekwa tayari kwa kilimo huku mifumo ya umwagiliaji yakionekana juu yake. Mabomba na nyaya nyeusi zimetandazwa chini zikionyesha maaandalizi ya mifumo ya kumwagilia kwa matone. Kwa mbali miti michache inaonekana likionyesha mazingira ya nusu jangwa au shamba kubwa nchini Kenya.

Mashimo madogo ya mimea yamepandwa kwenye udongo mwekundu yakiwa yamewekwa mbalimbali kwa utaratibu. Kila mche umeunganishwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone huku mabomba meusi madogo yakielekeza maji moja kwa moja kwenye mzizi. Hii inaashiria mbinu bora ya kilimo inayohakikisha ukuaji mzuri wa mimea.

Mimea midogo imepandwa kwa safu, ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba, unaashiria utunzaji mzuri wa shamba. Mandhari yanaonyesha kilimo kinachotumia teknolojia ya kisasa, ikiwa mazao yenye msingi wa afya na wengi.

Mimea midogo inapanwa kwa mpagilio maalum ndani ya chafu. Mfumo wa matone ya umwagiliaji unaonekana ukipita katikati ya mimea ukihakikisha maji yanawafikia moja kwa moja. Udongo umeandaliwa vizuri na dari ya chafu inaruhusu mwanga wa kutosha kupenya.

Hii ni shamba kubwa lililolimwa hivi karibuni likiwa na udongo mwekundu na mimea michanga iliyopandwa kwa mistari mirefu. Kuna mfumo unyunyiziaji maji unaonekana chini ikionyesha matumizi ya kilimo cha kisasa. Mbali kwa mbali michi michache inaonekana ikitoa hisia kubwa kwa eneo la kilimo.

Udongo wenye mistari inayoelekezwa na mabomba meupe ya umwagiliaji wa kiasili yamewekwa tayari kwa kilimo ikionyesha maandalizi ya shamba tayari kwa upanzi wa mimea.

Hapo unaona mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ukilisha mimea michanga kwa maji. Maboma meusi yametandazwa ardhini yakipeleka unyevunyevu moja kwa moja kwenye mizizi. Mimea mingi midogo inaonekana ikichipuka ikionyesha uhai na matumaini ya mavuno. Udongo unaonekana kuwa ni tifutifu unafaa kwa kilimo na kuna mwanga hafifu wa jua unaongoza uzuri wa mazingira na mfumo bora wa kuhifadhi maji na kuongeza chiche shambani.

Shamba lililolimwa linaonekana likinyesha maji huku mabomba meusi ya umwagiliaji yakipita katikati ya mimea midogo. Udongo unaonekana kuwa na unyevu mwingi na una matope, ishara ya mfumo wa umwagiliaji unaofanya kazi. Kwa nyuma miti na mimea mingine inaonekana ikionyesha mazingira ya kilimo.

Shamba kubwa la mimea la kijani kibichi iliyopandwa katika mstari mrefu. Kati ya mistari ya mimea, kuna mfereji mwembamba wenye maji yaliyotiririka yakitumika kumwagilia mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu kuashiria mfumo bora wa umwagiliaji. Hii ni ishara shughuli za kilimo kinachoendelea.